Mwanaume anawalisha ng'ombe ndani ya banda lenye paa lakini wazi pembeni, akihakikisha wanapata chakula cha kutosha katika mazingira safi na yenye hewa ya kutosha.

Maziwa safi yanamwagwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma hadi kwenye tanki la usindikaji lilioko karibu na lori. Kuashiria mwanzo wa mchakato wa usindikaji wa maziwa katika mazingira ya vijijini au viwandani.

Mashine ya kukamua maziwa, kukusanya maziwa safi moja kwa moja kwenye chombo cha plastiki kilicho wazi, ikiweka mazingira safi na yenye ufanisi katika shughuli ya kilimo cha kisasa.

Mtu anakamua ng'ombe ndani ya chombo akiwa amesimama kwenye uwanja wa kijani kibichi uliowazi. Akiendesha shughuli ya kilimo cha maziwa katika mazingira ya asili na utulivu.

Mstari wa mimea ya migomba unakua katika shamaba lililowekwa mtandazo na mfumo wa umwagiliaji chini ya mwanga kali wajua. Ikionyesha kilimo cha kisasa chenye utunzaji wa mazingira na uzalishaji bora wa ndizi.

Kikapu kilichosokotwa kimejaa unga mweupe na kimewekwa juu ya uso mwekundu kikiwa kimezungukwa na vyombo vingine vya jikoni vinavyoashiria maandalizi ya chakula.

Mkono unashikilia ndizi mbichi zilizomenywa, mbele ndizi ambazo bado hazijamenywa. Kuonyesha hatua ya kuvutia katika maandalizi ya matunda hayo kwa matumizi ya jikoni au sokoni.

Ndizi ni tunda tamu lenye virutubisho muhimu kama potassium ,nyuzi nyuzi na vitamin B six ambalo husaidia kuongeza nguvu mwilini na kuboresha wengenyo wa chakula.

Kijiko kikubwa kinachota uji kutoka kwenye sufuria inayotoa mvuke juu ya jiko. Kikionyesha maandalizi ya kifungua kinywa au chakula cha jioni kwa mapenzi na uangalifu.

Watu wawili wanashughulikia mitungi mikubwa ya maziwa ya chuma nje ya kituo cha ukusanyaji maziwa cha kijijini. Wanavyoonekana kuwa umakini wakimimina au kuandaa maziwa. Inaonyesha kazi ya kila ziku ya wakulima wa maziwa

Ndizi iliyomenywa inashikiliwa kwa mkono mmoja huku kishada cha ndizi zilizoiva kikiwa nyuma yake. Kikionyesha mandhari ya matunda tayari kwa kuliwa.

mtu anafunika mkungu wa ndizi uliokoo kwenye mti kwa plastiki ili kuizuia dhidi ya wadudu na uharibifu akihakikisha mavuno bora na ndizi salama kwa soko

Ndizi ambazo bado hazijaiva zimebaki kushikilia kikonyo chake kwa udhabiti. Rangi yake ya kijani ikionyesha kuwa bado ni mbichi tayari kwa kuhifadhiwa hadi zitakapoiva.

Mkulima mmoja anainua mahindi juu ya rundo kubwa la mazao yaliyochumwa akionyesha wingi wa mavuno, mafanikio ya kilimo katika eneo hilo na mashambani.

Mtu mmoja anakata kwa uangalifu mkungu ya ndazi kutoka kwa mmea uliokomaa katika shamba la kijijini huku akizungukwa na majani mambichi na mazingira ya asili ya kupendeza

Mtu anapanga rundo la ndizi zenye rangi mgavu katika kibanda cha soko, kilichojaa shuguli. Akihakikisha kila tunda linaoekana vizuri, ili kuwavutia wateja wengi zaidi.

Jani la mahindi lenye mashimo ya madoa ya kahawia inashikiliwa mkononi ikionyesha dalili za uharibifu wa wadudu au ugonjwa wa mimea. Ishara ya changamoto za kilimo.

Mtu aliyevalia overoli za kijani anakamua ngombe ndani ya banda la kenya hiyo akikusanya maziwa safi kwenye ndoo nyeupe huku akiwa makini kuhakikisha usafi na utulivu wa mnyama.

Shada la ndinzi mabichi linaning'inia kutoka kwenye mgomba likiwa katika hatua ya awali ya ukuaji kabla ya kuiva. Ikionyesha uzuri wa mazao ya asili katika mazingira ya kijani.

Shada kubwa la ndizi za kijani inaninginia kwa uzito kutoka kwa mimea wa ndizi wenye majani mingi. Ikionyesha ustawi wa kilimo na hali nzuri ya mazingira ya tropiki.

Mkono mmoja unashikilia wa ndizi mshale ya kijani iliominywa kiasi juu ya rundo la ndizi nyingine ambazo bado hazijamenywa ikiangazia mavuno na maandalizi ya chakula cha jadi.

Ngozi ya ndizi zilizoungana kiasili imelala juu ya uso mweupe wa mbao ikionyesha muunganiko wa kipekee wa matunda uliotokana na mabadiliko ya kiasili ya kupendeza.

Ng'ombe kadhaa wanakula takataka zilizotuanyika. Tukio linawaangazia hali ya kutisha na kuchanganyikana kwa mifugo na takataka za mjini. Jambo linaloibua wasiwasi kuhusu afya ya wanyama na usafi wa mazingira.

Vishada kadhaa vya ndizi ya kijani inaning'inia kutoka kwa mmea mrefu wenye majani mengi katika shamba linalostawi vizuri. Ikiwa na mandhari ya kijani kimbichi cha kuvutia.

Mkono mmoja inainua na kushikilia shanda kubwa la ndizi zilizoiva zenye rangi ya manjano angavu, ikiwa ishara ya mavuno ya kutosha na uzalishaji wenye afya katika mazingira ya kilimo cha kijijini.

Mfanyakazi wa shamba aliyevaa mavazi ya kujikinga anamnyunyuzia dawa ng'ombe kwa kutumia kifaa cha kunyunyuzia cha mgongoni wakati wa shughuli za utunzaji wa mifugo.

Muuza matunda anapanga mikungu ya ndizi zilizoiva kwa ustadi, kwenye kibanda chake katika soko lenye shughuli nyingi, akiwakaribisha wateja kwa tabasamu na harufu tamu ya ndizi.

Mrundiko mkubwa wa ndizi mbichi za kijani imetandazwa kwa uangalifu umeekwa kwa eneo la wazi tayari kwa usafirishaji au kuuzwa sokoni. Hali hii inaonesha mafanikio wa kilimo cha ndizi na juhudi za wakulima katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula na kuimarisha uchumi wa jamii zao.

Shamba la migomba linastawi katika udongo mwekundu wenye rotuba huku mistari ya miti yenye majani ya kijani kibichi ikiangaa chini ya mwanga wa asili ikionyesha uzalishaji bora wa kilimo cha ndizi.

Ng'ombe anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua ndani ya banda, jambo linaloonyesha maendeleo ya teknolojia katika ufunguaji wa kisasa ya maziwa

Ng'ombe huyu anaonekana kuwa katika hali mbaya kiafya, ngozi yake ikiwa na majeraha na makovu mengi. Akisimama karibu na mti akiwa amefungwa kwa kamba. Hali inayoashiria mateso au kutopata matunzo ya kutosha.

Shambani ya ndizi lina stawi kwa miti mirefu na majani ya kijani kibichi yenye afya iliyopangwa kwa safu nadhifu inayovutia machoni.

Shamba lenye mafanikio la migomba linaonyesha miti mirefu iliyojaa ndizi mambivu za kijani ikiwa ishara ya uzalishaji mzuri wa juhudi kubwa za wakulima katika eneo la mashambani.

Mimea ya mahindi yenye rangi ya kijani kibichi yanatandaa kwa wingi shambani, ikistawi vizuri chini ya anga la jua kali, kuonyesha afya bora ya mazao na mafanikio ya kilimo.

Mimea michanga ya ndizi iliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Inachanua kwenye shamba ikionyesha hatua za awali za ukuaji katika shamba lililotunzwa kwa uangalifu.

Mtu aliyevaa hoodie anawatunza ng'ombe karibu na uzio wa mbao katika mazingira ya shamba akihakikisha wanapata lishe na maji ya kutosha kwenye eneo la wazi lenye nyasi.

Kundi la watu limekusanyika karibu na rundo kubwa la nyasi lilofunikwa kwa matrubai yenye milia. Huku mtu mmoja akiwa juu akilikagua au kulireekebisha kwa makini.

Mzigo ya nyasi zilizofungwa kwa umari umaridadi kwa plastiki ya kijani imepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya mbao ndani ya ghala. Ikiwaonyesha maandalizi ya malisho kwa mifugo kwa msimu ujao.

Ng'ombe wawili wanapita kwenye njia ya chuma yenye maji chini ya miguu yao katika kituo cha mifugo wakielekea mahali pa kuosha au kuganguliwa. Ishara ya huduma bora ya mifugo na usalama ya wanyama.

Kishada kizima cha ndizi mbichi za kijani kinaning'inia kutoka kwenye mmea wa ndizi. Kikiwa kimezungukwa na majani mabichi ya tropiki inaashiria ya afya njema na mazingira yenye rotuba.

Watu watatu wako kwenye shamba la migomba lenye kijani kibichi wakivuna na kupanga ndizi zilizochunwa kwa ushirikiano. Wakionyesha juhudi za pamoja katika kilimo cha mazao ya chakula.

Watu wawili wanaosha ng'ombe shambani wakitumia mpira ya maji na brush , wakionyesha utunzaji bora wa mifugo, na usafi wa mazigira ya kilimo, hii ni jukumu muhimu katika kuhakikisha afya ya wanyama na uzalishaji wa maziwa bora kwa jamii.

Kundi la ndizi zilizo iva za manjano, zinaning'inia kutoka kwa mti mrefu ya migomba yenye majani mengi, ndani ya shamba kubwa la migomba linaloonekana kustawi vizuri chini ya mwanga wa jua.

Watu wamekusanyika katika soko la wazi kwenye shughuli nyingi wakiwa wamezungukwa na mirundi mikubwa ya ndizi mbichi na zilizoiva. Hali inawaashiria biashara hai ya matunda katika eneo hilo

Mtu anakamua ng'ombe kwa mikono moja kwa moja ndani ya ndoo katika mazingira rahisi ya shamba la nje akiendelkeza kazi ya jadi ya uzalijshaji wa maziwa kwa usatdi na utulivu.

Muuzaji wa mitaani anapanga kwa ustadi rundo kubwa la ndizi zilizoiva kwenye kibanda cha soko la wazi. Akivutia wateja kwa wingi na matunda na mpangilio mzuri unaoonyesha bidii na umahiri kwa biashara ya matunda.

Watu wawili wanapita ndani ya banda la kisasa, wakiangalia kwa utulivu ng'ombe waliopanga kula kwenye viungu vilivyoandaliwa kwa mpangilio mzuri. Mazingira yakionyesha usafi na utunzaji bora.

Shamba la mahindi liliokakauka lenye majani ya kahawa yaliyonyauka inaonyesha adhari kali za ukame au kushuka kwa msimu wa kilimo hali inayotoa wasi wasi kuhusu uzalishaji wa chakula na maisha ya wakulima .

shamba la kijani la tropiki linaonyesha mimea mirefu ya ndizi inayostawi vyema chini ya anga angavu yenye mawingu mepesi . Ikiwa na mandhari ya kuvutia ya asili.

Mtu aliyevaa mavazi ya kinga ya manjano ananyunyizia dawa gombe ndani ya eneo lililozubishwa zio akitumia kifaa cha kunyunyizia cha mgongoni cha manjano akitelekeza shughuli ya utunzaji wa afya ya mifugo kwa umakini.

Kundi la watu wamekaa pamoja nje wakimimina na kushughulikia bakuli zilizojazwa kiowevu cheupe, huenda kama sehemu ya shughuli ya jadi ya chakula cha pamoja, ikionyesha mshikamano wa kijamii na utamaduni wa kushirikiana mlo.

Ng'ombe kadhaa wamekusanyika ndani ya banda lenye paa karibu na birika la maji la pamoja, wakiwa katika hali ya utulivu inayodhihirisha huduma ya kawaida ya mifugo na mazingira safi ya ufugaji.

Kundi la majani makubwa ya ndizi yenye rangi ya kijani inaelea juu chini ya anga angavu, lililo pambwa na mawingu machache, ikionyesha uzuri wa asili na ustawi wa mimea

Vishada vya ndizi mbichi za kijani vimepangwa kwa wingi katika banda la soko la wazi, vikivutia wanunuzi kwa muonekano wake wa ubichi na afya.

Ndizi zimepangwa kwa mstari sakafuni zikiwa katika makundi kulingana na ukubwa na aina. Baadhi zikiwa mbivu tayari kwa kula huzu zingine zikiendelea kuiva. Zikiandaliwa kwa ajili ya kuuza au kugawanywa.